Hapa ni duka ambayo duka hili ikiwa imefunguliwa, pale Kando kuna msichana mmoja ambaye ameketi ,halafu hapa kuna baiskeli ambaye mtu anaendesha baiskeli yake ako nje ya hii duka.

Matunda haya ikiwepo kuna ndizi kuna viazi tamu pale na vitunguu. Hizi ni vitu ambazo zimeletwa pale kwa kibanda wakaiweka kwa banda ili waweze kuuza.

Hizi ni dawa za vienyeji, ambayo mwenyewe ameweza kueka katika chupa tofauti tofauti na akaifunga, ikiwa labda tayari akachukue yeye mwenyewe, akause, pale, sokoni.

Hapa kuna maandishi ambayo imeandikwa fire assembly point alafu kando yake ni chupa ama chupa ambayo hasa huwa inawekwa maji wakati ambapo imenyesha ikiwa kwa rangi yake nyeusi.

Hapa ni kwa soko. Soko hili ambalo kuna vyakula mingi za mkulima. Mkulima amekuja pale akaleta vitu zake akaeka pale kwa soko ama kibanda ili akauze. Hapa kuna mama mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa amesimama pale anaweza kuwa anaziuza.

Vikapu ya rangi tofauti tofauti zikiwa pale zimeshonwa. Hizi ni vikapu ambazo haswa watu wa kijiji ama jamii ya kitamaduni huwa wanashona alafu wanaileta soko ili waweze kuuza.

Gari hili kwa rangi yake nyeusi ikiwa imetuonyesha miguu yake. Hii miguu bado ni safi na ikiwa imeekelezwa pale mwisho. Pale kando yake kuna nyasi ambazo zimekatwa zinavutia.

Pale kuna gari ambayo moja kwa rangi yake samawati ikiwa katikati ya nyumba alafu kando yake kuna magari ya rangi tofauti tofauti zikiwemo pale, ilio kwa rangi tofauti tofauti.

Hapa ni kwa soko. Soko ambalo wafanyi kazi ama wakuliwa hukuja na bidhaa zao ama nini zao ama zikiwa zimeiva katika shamba ili kuuzia wataji. Wamezipanga mali zao vizuri za kuvutia ili wanunuzi wakiona wapendezwe na waweze kununua.

Hii ni noti elfu moja, ambayo hasaa inatumika na watu wa jamuhuri ya Kenya. Hii ni noti ambazo pale imeandikwa banki Central of Kenya, alafu tena imeandikwa shilingi elfu moja.

Mwanamke mmoja muislamu ambaye amesimama katikati ya mtungi, kuna mtungi ambayo imewekwa pale ikipanga laini, mtungi rangi tofauti tofauti pale tena kuna watoto ambao wamesimama pale karibu na mtungi yao ya maji.

Hapa ni katikati la soko ambalo wameeekelea, wameekelea nguo zao ama mali zao katika kibanda ama kwa meza ili muuzaji akuje aangalie kile ambacho kinavutia. Hapa ameeka manguo zake zote hapa mteja akuje akuje afa atafute kile kilichompendeza na anunue.

Hizi ni kodi za pesa, kodi za pesa elfu moja. Hizi kodi zilikua za kitambo kabla kubadilisha na kuweka za karibuni. Hizi kodi hutumiwa na mtu yeyote aliyekua katika nchi ya Kenya kununua mali zake.

Hapa ni duka, duka hii ambayo imefunguliwa mbele yake kuna mali tofauti tofauti ambazo wamaekezwa nje , pale tena kuna maandishi mbayo imeandikwa mpesa manake pale inatumika.

Hii ni lori ambayo pale imewela magari mingi, imeziweka magari zake kwa orodha inayofaa ili kuweza kubeba magari ambayo huenda imetoka nchi ingine ama imetoka kutengenezewa soko ili wakaweze kuuza.

Hapa ni kwa duka duka hili haswa haswa huwa katika jamii katika juu soka na katika tena inchi. Hii inasaidia kungeuza vitu mali mali ambazo muuzaji angetaka ama angezipenda anaeza kununua pale

Duka moja ambayo mlango imefunguliwa na tena kuna dirisha. Pale kuna msichana mmoja ambaye anaingia pale ikiwemo pale ndani tena kuna mtu. Hapa kando kuna ndoo ya maziwa.

Hapa ni kwa soko, soko hili wakulima wanaleta bidhaa zao ama matunda zao kadhaa kadhaa ili kuuza, wote wameeka kwa mfuka na kuipanga kwa laini ili mnunuaji aone kile kilicho mpendeza na aweze kununua.

Mama huyu akiwa ameketi pale ili apewe chanjo kupitia mkono mwake na daktari, pale kuna kina mama ambao pia wamepanga laini huenda wakikuja ili waweze kupewa chanjo pia.

Kina mama hawa wakiwa wameketi pale chini wakipakua chakula, huenda ni mchele. Alafu pale kuna wawili huenda wanangoja ili waweze kupelekea watu huko nje.

Hizi ni kodi za elfu moja, pesa za jamhuri la Kenya. Hizi ni pesa ambazo kila mtu ambaye ako katika nchi ya Kenya anaeza katumia .Hii ni elfu moja, hizi elfu moja husaidia kununua bidhaa mbali mbali ambazo unahitaji.

Hapa ni kwa soko, wakulima wamekuja na bidhaa zao mbalimbali kutoka shamba ili kuuza, tena kuna muuzaji ambao wamekuja wako hapa kwa soko ili kuweza kununua kile ambacho wangehitaji katika nyumba zao.

Magari haya yamepangwa kwa orodha, magari haya ni color tofauti na zote zimepangwa, wamekaa pale kuhudhuria sherehe ambayo iko katika hii jamii, wameka pale magari zao watakapo maliza wanakujia magari zao wanaondoka.

Lori hii kwa rangi yake nyekundu ikiwa inabeba magari ya rangi tofauti tofauti. Inabeba magari haya kwenye soko ili aweze akauze pale.

Hii ni orodha ambayo inaonyesha pesa ama vile unaweza badilisha pesa yako, uenda uko katika nchi ya kenya unataka kuenda nchi nyingine kama Tanzania. Unaende pale unabadilisha pesa zako iliikuwe rahisi kutumia pale katika nchi ambaye umeenda.

Magari haya yamekwa pale kona kwa nyasi. Inaweza kuwa wenyeji wamekuja kuhudhuria sherehe , Kuna magari ya waina rangi mbalimbali na tofauti tofauti imeekwa pale ili wenyeji wahudhurie na wakimaliza sherehe wakuje wakabebe magari .

Viatu ya colour tofauti imepangwa kwa laini nzuri inayo vutia. Muuzaji ameeka viatu zake hapa ili mteja ama mnunuaji akiona yeyote anaependezwa anaeza kununua.

Samaki izi zikiwa zimechomwa zikiwa tayari kuuzwa mwenyewe ameweka katika kibanda alafu akaweka kwa laini ili wauzaji wakuje kuchukua wakipendezwa na samaki hizo

Hapa ni chumba la kuuza magari. Magari ikiwa tofauti na magari ambayo iko rangi hali tofauti. Zote zikiwa zimepelekwa pale ule muuzaji akiwa amependezwa na yote akuje akaziangaliye avutiwe na akainunua.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa sare zake suti yake ,alafu kando kuna nyumba ambaye imependeza ,hii ikiwa imewaka lile taa .Hapa kuna orodhaa mtu anafaa kufwatilia kabla aweze kununua nyumba hiyo.

Hii ni noti ya Kenya, hii ni noti mia tano , inaonyesha mbele na nyuma hii ni, humsaidia mtu yeyote aliye Kenya kunua vitu ,mbele yake kuna Rais aliyekuwa wa kwanza Kenya.

Magari haya kwa rangi tofauti ikiwa yameegeshwa pale kwa nyasi. Alafu pale katikati ya magari kuna watu wengi tofauti tofauti. Huenda wenye gari hao wameeka alafu wakahudhuria sherehe.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti ikiwa imeegeeshwa pale kwa laini inayovutia, ikiwa pale katika soko. Nyuma ya magari haya kuna jumba kubwa moja refu.

Maduka haya ikiwa ni maduka tatu lakini moja imefungwa alafu mbili ikiwa mlango zao zimefunguliwa, kuna msichana moja ambaye amesimama mbele ya duka hiyo hapo juu imeandikwa dairy milk huenda yeye anauza.

Hapa ni duka ambaye imefunguliwa alafu pale kuna mandishi, pale duka vifaa ama mali tafauti tafauti ambao wametoanisha hili waweze, tena kuna mwanaume akiwa amesimama hapo ndani ya hiyo duka.

Vitunguu mingi ambazo zimewekwa katika gunia. Pale kuna mama mmoja amesimama hapa chini alafu pale lori kuna wanaume ambao wanapanga vitunguu huko ndani ya hiyo lori.

Gari moja Kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale imesimama ,pale tena mbele kuna maandishi ambayo imeandikwa Rawa Auto, halafu hii gari imemulika maanake wamefungua taa, Kando ya hii gari tena kuna magari mengine.

Pale, kuna gari, ambayo moja, kwa rangi yake samawati, ikiwa katikati ya nyumba, alafu kando yake kuna magari ya rangi tofauti tofauti, zote zikiwemo pale ilio kwa rangi tofauti tofauti.

Magari ya rangi tofauti tofauti, zikiwemo zimeendeshwa pale. Pale tena kuna watu ambao wamesimama katikati ya magari haya. Alafu pale nyuma kuna watu wengi wamekaa pale, huenda kuna mkutano inafanyika pale.

Duka hili ikiwa imefunguliwa, alafu hapo mbele kwa mlango kuna maandishi ambayo imeandikwa M-pesa. Pale kando kuna kiti ya rangi yake nyeusi, nyekundu ikiwa mtu anatumia kukalia akingoja, wauzaji.

Hapa ni chuma la maziwa. Pale kuna baba mmoja amesimama mbele ya duka akiwa anataka ku kuhudumiwa. Hapa ni ambapo maziwa yanapelekwa pale yanawekwa katika fridge ikuwe baridi ili maziwa yasiharibike haraka ama kuoza. Maziwa pale yanakaa alafu wewe kama unataka unaenda pale kupimiwa kulingana na pesa ambazo zimepeanwa.

Duka hii ikiwa imepangwa masiwa, tofauti tofauti, pale inatuonyesha kuna masiwa, ilio kwenye rangi tofauti tofauti, ikiwa imepangwa vizuri, ili, kufutia.

Magari haya ya rangi tofauti ikiwa imeegeshwa pale kwa nyasi. Pale kando katikati, kuna watu tofauti tofauti wakiwa wanaelekea magari yao. Wenyeji wanaeza kuwa wametoka.

Hii ni basi. Basi hili linatumika kubeba watu inaeza kuwa ni ya familia ama ya binafsi, hasa ukiamua kubeba abiria ama mzigo. Gari hili kando yake ni nyeupe.

Maduka hayo ikiwa ni maduka tatu, lakini moja imefungwa alafu mbili ikiwa mlango zao zimefunguliwa. Kuna msichana mmoja ambaye ameisimama mbele ya duka hiyo, hapo juu imeandikwa Dairy meal, uenda yeye anauza.

Maziwa haya ikiwepo katika kibakuli hiyo. haya ni maziwa mala kwa rangi yao nyeupe. Maziwa haya zikiwa zimewekwa katika mahali mweusi. Maziwa zikiwa tayari kukunywa ama kuuzwa.

Hapa ni kwa soko la magari, magari haya ni mapya yanaweza kuwa yametoka kutengenezewa ama imetolewa pale nchi ingine, zikiwa ziko tayari kuuzwa kulingana na bei ya mhitaji ziko kwa rangi inazo fanana, nyeupe zimepangwa kwa laini mzuri.

Lori hii hasa huwa inabeba magari ambayo imekuwa tayari kupelekwa waende wakauze. Hii ikiwa imebeba magari tofauti tofauti kupeleka soko ili waweze kuuza.

Pikipiki hii kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale imenyeshwa halafu kuna maandishi ama vifaa ambavyo mtu anafaa kufuatilia endapo angetaka ama angependezwa kununua hiyo pikipiki yenyewe.

Hapa ni chumba ama ni ofisi ambayo pale chini imeandikwa Sunny Forex Bureau . Hapa ambapo watu hukuja ili waweze kutoa pesa waliopo ama waende wakope pesa.

Pikipiki hii kwa rangi yake nyeusi, ikiwa pale imeonyeshwa alafu kuna maandishi, ama vifaa ambavyo mtu anafaa kufuatilia endapo angetaka ama akipendezwa kununua hiyo pikipiki yenyewe.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti ikiwa imeekwa pale katika chumba hilo. Magari haya ikiwa iko tayari kuuzwa ikiwa yote ikiwa kwa bei tofauti tofauti.

Hii ni karatasi ambayo haswa huwa inatumika ku ku kufanya kama pale unapokuwa mgonjwa unaweza tumia ku kulipia deni inasaidia unaweza kulipa wakatikati yoyote unapokuwa na pesa.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti zikiwemo pale zimepangiwa laini, magari haya zikiwa katika soko ili waweze kuuza, magari haya ikiwa kwa bei tofauti tofauti.

Hizi ni noti, noti hizi ni za pesa ya elfu moja. Noti hizi zilikua zinatumika kitambo kabla wabadilishe waweke noti moja hii ni noti ya elfu moja ambayo mkenya yotote ama mtu yeyote anayeishi katika nchi ya Kenya anaweza itumia kununua mali zake ama bidhaa zake.

Hapa ni duka ambayo dirisha yenyewe imefunguliwa alafu ikiwa na maandishi. Haya maandishi hasa huwa imewekwa ili kuhakikisha watu waone kile ambacho iko ndani ya hio duka.

Hii ni picha ya ndizi ya aina aina, ndizi hizi zimepangwa katika gunia. Muuzaji ameeka ndizi hizi za aina aina katika gunia lake ili muuzaji ambaye anapita aweza akatamani yeyote ama akipendezwa na yote anaweza nunua.

Duka hili ambayo dirisha imefunguliwa, kuna wanaume wawili wamesimama pale. Hapa nje kuna mwanamke mmoja ameketi, alafu tena pale kuna msichana mmoja ambaye anapita.

Hapa ni soko ambapo wakulima wamekuja na matunda yao tofauti tofauti, alafu wakatandika pale chini kwa gunia ya rangi nyeupe ili waweze kuuza. Hapa kuna muisilamu mmoja ameinama ili achague.

Hii lori sana sana unatumika ili kubeba magari ambayo yalikuwa kwenye inatengenezwa kupeleka pale kwa soko kuuzwa. Huwa inapeleka magari mengi hadi pale kwa soko alafu anaweka pale ilimuuzaji amipendeza achuke gari yake.

Duka hili ikiwa imefunguliwa, pale ndani kuna vifaa ambavyo imepangwa kwa laini. Kando yake tena kuna kwa hii duka kuna maandishi ambayo imeandikwa.

Mwanamke mmoja ambaye ameinama huku katikati ya shamba la ndizi. Yeye akitoa ganda kutoka ndizi hizi, alafu anaweza pale kwa sufuria, huenda ili ahakikishie au atengeneze ikue chakula.

Noti la pesa ya elfu moja alafu ya hamsini. Zote zikiwa noti ilhali elfu moja ndio iko na bei zaidi na hamsini halina.

Mwanamke mmoja ambaye amefunga nywele yake mzuri akiwa ameketi pale, ikiwa alafu mbele kuna daktari, akiwa anampea chanjo, kupitia mkononi mwake, hapa tena kando kuna watu ambao wameinama.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwemo zimeendeshwa pale, pale tena kuna watu ambao wamesimama katikati ya magari haya, halafu pale nyuma kuna watu wengi wamekaa pale huenda kuna mkutano unafanyika pale.

Hapa ni chumba la kuuzia magari , pale kuna gari ya rangi tafauti tafauti na tafauti inaeza kuwa iko pale ikiwa tayari kuuza kila muuzaji yote ingependezwa kile chochote aweze akaichukua.

Ng'ombe hawa wawili wakiwa pale katika nyumbani mwao wote wamefungwa kamba mguu alafu wakikamwa kutumia teknoligia ya sasa pale kando kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama.